Shamba la migomba limejaa mimea ya ndizi iliyostawi vizuri, majani ya migomba yanatingishika taratibu kwa upepo mdogo, ndizi changa zinaonekana zikiwa bado kwenye vikapu vyao vya asili.

Wanawake waliovalia mavazi tofauti na pia vitamba vya vichwa wanauza mandizi kwenye vibanda. Wanunuzi wamesimama wakiangalia haya mandizi.

Ng'ombe wengi wako ndani ya banda wakila majani kwa utulivu, kila mnyama ameinamisha kichwa akifurahia chakula chake, kijana mmoja anatembea katika banda hilo.

Migomba mifupi iliyo stawi imemea kwenye shamba lenye udongo mwekundu na kuna jua kali linawaka tena sanaa.